Mwanamke anapokea mzigo katika kiboksi cheupe, kutoka kwa mwanaume mrefu mweusi. Wapo kando ya barabara, na nyuma yao kuna pikipiki yenye kijani na weusi.

Eneo la makazi ya watu lenye ujenzi unaoendelea wa mabomba ya maji, kuna trekta kwa ajili ya kutifua ardhi.